Mlango wa mbao wenye giza, na juu yake pamebandikwa karatasi nyeupe yenye ujumbe ulioandikwa kwa lugha ya kiingereza. Hii inaashiria kuwa mlango huo hauruhusiwi kutumiwa na wanafunzi kama njia ya kutokea.

Kona ya ofisi au chumba cha kompyuta katikati kuna skrini ya kompyuta nyeusi ya Dell ilio na stika ilioandikwa internet facility is strictly for educational purposes only chini ya skrini kuna kidude na waya mbalimbali.

Wanariadha wawili wa kiume, wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kulia, anayeitwa Kimani amevalia jezi nyekundu yenye maandishi na amefuga macho kwa kitambaa cha samawati. Anaoneka akishangilia kwa kuinua mikono yake juu.

Kifutio cha ubao, chenye sehemu ya mbao na upande wa kufutia wa rangi nyeusi. Kikiwa kimewekwa kwenye ukingo wa ukuta wenye vigae vyeupe chini na rangi ya kijani kibichi juu. Kinaonekana kuwa, kifaa cha kawaida kinachotumika darasani au ofisini.

Chimbo kilichojaa mirundo ya karatasi za rangi mbalimbali zikiwa zimekunjwa na kuunda mirija kuna rangi kama vile pinki , njano, samawati, sambarau na nyeupe, karatasi hizo zinaonekana kutumika kwa kazi za mikono ufundi au miradi ya shule.

Mwanamke Hasia Sururu akiwa kwenye mtumbwi kwenye mto. Amevalia nguo za michezo na miwani ya jua. Ananyoosha vidole viwili kuashiria ushindi huku akitabasamu. Inaonekana Yuko kwenye mazoezi au mashindano ya kuendesha mtumbwi.

Jengo la ghorofa moja au mbili lenye paa la vigae viekundu na kuta za rangi ya machungwa au manjano. Ina milango ya mbao na madirisha yenye vyuma vya kijani kibichi. Sehemu ya mbele ya jengo hilo ina njia iliyotengenezwa kwa vigae vya rangi ya udongo na nyasi fupi iliyokatwa vizuri.

Chumba chenye sakafu ya rangi kahawia na kuta nyeupe ndani yake kuna kabati mbili za kuhifadhia vitu moja ndefu ya mbao yenye rafu tano na nyingine ndogo ya rangi nyeupe yenye rafu mbili.

Ukumbi mrefu wa nje au corridor wa jengo likiwa na nguzo nyeusi zilizoshikilia paa, ukuta wa jengo umepakwa rangi nyeupe na kuna milango yenye rangi nyekundu na madirisha madogo yaliyopangika.

Jengo la gorofa mbili, linalofanana na ofisi au shule, lenye kuta za mawe na madirisha yenye nondo za kijani. Katikati ya ua, kuna mlingoti mrefu wa bendera, uliosimama kwenye msingi wa zege na njia ya mawe inaelekea kwenye milango,,milango miwili ya mbao ya jengo hilo.

Sehemu y ndani ya chumba kikubwa chenye meza na viti vyeupe vilivyopangwa kwa safu. Inaonekana kama ukumbi wa mkutano, darasa au kantini. Upande wa kushoto kuna ukuta wenye rangi ya manjano na sanduku jekundu lililoning'inia.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu Wakitumia rungu kucheza mpira wa miguu. Wamevaa jesi nyekundu na kaptura za kijani kibichi zenye maandishi Kenya. Mmoja wa wachezaji anaonekana akitabasamu na kutazama mbele.

Ubao wa matangazo au ukuta uliopambwa pengine katika chumba cha darasa. Juu kuna emoji kubwa ya uso unaotabasamu na bango lenye maneno great progress . Chini yake kuna karatasi kadhaa za kazi za wanafunzi zenye maswali ya hesabu au picha za wanyama. Zikiwa zimebandikwa.

Wanawake wawili wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi labda wakati wa shindano la riadha au mazoezi, mmoja amevaa fulana ya samawati na suruali yenye rangi sawa huku mwingine akiwa amevaa fulana nyeusi na suruali ya kijivu.

Mlingoti mrefu mweupe wa bendera iliyosimama wima kuelekea angani, anga ni samawati na mawingu meupe yaliyotawanyika, chini ya mlingoti kuna miti yenye kijani iliyokuwa imejaa majani ikionyesha mazingira ya asili au bustani.

Wanariadha wanne wa kiume, wote wakiwa wamevalia jezi zenye rangi za bendera ya Kenya na neno Kenya. Wanaonekana wakiwa katika mashindano ya riadha. Mmoja wao, ana miwani ya macho ya kijani na samawati inayofunga macho.

Wanariadha wa Kenya wakiandamana katika sherehe za ufunguzi wa tukio kubwa la kimataifa labda michezo ya Olimpiki au Paralimpiki. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu huku baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye shanga.

Ubao mweupe mkubwa uliojaa maandishi ya mkono. Maandishi hayo yanaonekana kupanga matukio au shughuli za kuogelea kwani kuna maneno kama swimming gala . Kuna orodha ya matukio ya kuogelea.

Uwanja wa michezo wenye bembea kadhaa zenye rangi nyekundu na nyeupe. Eneo jirani linaonekana kuwa bado linatengenezwa likiwa na udongo na nyasi chache, kwa nyuma kuna miti na ukuta uliopambwa kwa mataili ya thamani.

Rula ndefu ya mbao iliyo wekwa wima ukutani karibu na soketi za umeme, inaonekana kuwa rula ya darasani au ya kitaaluma ikiwa na vipimo na alama, rula hiyo inashikiliwa nakipande kidogo cha mbao kilicho bandikwa katikati.

Meza yenye kompyuta mbili za kuna panmya mbili moja ya kila kompyuta

Wachezaji wawili wa kadanda wenye ulemavu wakicheza kwenye uwanja wenye nyasi. Mchezaji mmoja, amevaa jezi ya kahawia na kaptura nyeupe, anaruka juu huku akitumia magongo yake, akijaribu kupiga mpira ulioko juu hewani.

Eneo Pana la nje lenye nyasi zilizokatwa vizuri. Kati kati ya picha kuna mlingoti mrefu mweupe na nyuma yake kuna tanki kubwa la maji jeusi. Mti mkubwa wenye majani mabichi unaonekana nyuma ya tanki.

Darasa tupu au chumba cha kompyuta chenye viti na madawati ya mbao yaliyopangwa kwa safu . Madirisha makubwa yenye chuma na mapazia ya rangi ya kahawia yana ruhusu mwanga kuingia ndani , kwa mbali inaonekana kuna kompyuta zilizowekwa kwenye meza zikionyesha kuwa ni chumba cha kompyuta.

Jengo la kisasa lenye ghorofa likiwa na kuta za mawe na rushani kubwa yenye ua wa chuma mlango mkuu wa mbao unaonekana chini ya rushani na kuna madirisha yenye vyuma vya ulinzi mbele ya jengo kuna bustani ndogo iliyotunzwa vizuri yenye mimea ya kijani.

Darasa la kompyuta, au maabara ya kompyuta, iliyo na safu za vitu na meza za mbao zenye fremu za chuma, kila meza inaonekana kuwa na kompyuta au nafasi ya kompyuta, kuna ubao mweupeukutani na dirisha lenye fremu ya chuma.

Timu ya wachezaji wa mpira wa miguu waliokatwa miguu kutoka kenya. Wanaume kumi na watatu wamevalia sare nyeusi nyekundu na kijani zinazofanana zenye uundo wa shanga ya kimaasai mbele na neno kenya kwenye mikono.

Jengo la ghorofa moja labda shule au chekechea lenye kuta nyeupe na paa la rangi ya kahawia. Kuta za nje zimepakwa picha za wanyama wa porini kama vile twiga, simba na tembo zikionyesha mandhari ya kiafrika.

Mwanamme akiendesha baiskeli ya mbio barabarani. Amevalia vazi la baiskeli la rangi nyeusi lenye michoro, kofia ngumu nyeupe na miwani ya jua. Baiskeli yake ni ya rangi ya kijani kibichi iliyokolea na inaonekana kuwa na vifaa vya kisasa.

Uwanja wa michezo wa watoto, ukiwa na bembea zenye fremu nyekundu na nyeupe upande wa kushoto, na uwanja wa kutelezea wenye rangi za kijani, samawati, na nyekundu upande wa kulia. Nyuma ya uwanja wa kutelezea, kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa.

Kabati la kuhifadhia au kuchaji vifaa vya kielektroniki labda kompyuta ndogo au kompyuta za mkononi likiwa limekaa katikati mwa nyumba. Kbati hilo linarangi nyeupe kwa juu na kando na milango yake ni myeusi.

Mwanamichezo wa kike, mwenye umbo la kiasili, akiwa amesimama mbele ya bango kubwa la samawati. Amevalia mavazi ya michezo ya kupiga makasia, ikiwemo fulana yenye rangi ya kijani kibichi, machungwa, na nembo. Pia, amevaa kofia nyeusi.

Mwanamichezo mwenye ulemavu, labda mchezaji wa mpira wa miguu bandia, amesimama kwenye uwanja wa mpira. Amevalia jezi yenye rangi za bendera ya Kenya na neno Kenya limeandikwa kifuani.

Kundi la wanaume wakiwemo wanariadha wenye ulemavu na makocha wao wakiwa katika mazingira ya ngumi. Wanaume watatu wamekaa kwenye viti vya magurudumu na mamevaa gloves za ngumi na vifaa vya kujikinga kichwani wakionyesha ishara za ngumi.